Hili ni nguzo ndefu za umeme na nyaya zake zikipita katika eneo la wazi, labda shamba au ardhi tambarare. Anga linaonekana kuwa la buluu, lina mawingu meupe. Kuna vumbi au ukumbi mdogo chini karibu na nguzo za umeme.

Huu ni mlima mkubwa wenye kijani kibichi na nguzo za umeme zikipanda mlima huo. Anga ni ya bluu safi na mawingu machache. Ardhi imefunikwa na miti mingi na nyasi chache.

Huu ni barabara ndogo uliotengenezwa kwa matofali ikiwa na mtaro wa maji kando yake upande wa kushoto. Upande wa kushoto wa barabara kuna ukuta mrefu na mimea iliyopandwa kando yake. Upande wa kulia kuna miti mirefu na ngazi ndefu iliyoegemea mti huo. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na ngazi hiyo akionekana kufanya kazi karibu na mti ya nguzo.

Huu ni kituo cha kupokea na kusambaza umeme ambacho kina nguzo nyingi za umeme, waya na transfoma. Miundo hii inatumika kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali. Kitui hiki kio nje chini ya anga yenye mawingu kiasi.

Hili ni nguzo ya umeme iliyo na nyaya nyingi. Nyaya hizo zinaonekana zimevunjwa pamoja, kwa kitambaa cha manjano jini. Nyuma ya nguzo, kuna barabara au njia na majengo.

Huu ni mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme. Inaonyesha safu ndefu na pana za paneli za jua zikiwa zimepangwa kwa usawa kwenye eneo kubwa la ardhi. Mtambo wa umeme wa jua ni chanzo cha nishati safi na mbadala ikichangia kupunguza utegemezi wa nishati chafu na kupunguza uchafu wa mazingira.

Huu ni nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi zilizounganishwa zikienda juu angani. Karibu na nguzo kuna ukuta mrefu wa rangi ya kijivu na tanki kubwa la maji lilillowekwa juu ya jukwaa. Barabara inaonekana upande wa kulia na gari linaloonekana kwa umbali.

Huu ni manthari ya wasi yenye nguzo kubwa ya umeme katikati, nyuma Kuna mlima mirefu na mbele Kuna shamba ya kijani kipiji anga linaonekana kuwa safi na mawingu machache meupe

Huu ni kituo cha kupoesha umeme. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma na nyaya zinazo tumika kusambaza na kudhibiti umeme. Inaonekana kama sehemu muhimu ya miundo mbinu ya nishati ikisimamia usambazaji wa umeme katika eneo fulani.

Usambazaji umeme inaonyesha kituo cha umeme chenye nguvu nyingi na vifaa vya umeme. Kituo hichi kinaonekana kuwa kubwa na chenye miundo tata. Hiki kinaweza kuwa sehemu muhimu ya usambazaji wa umeme katika eneo fulani.

Uzalishaji umeme. Mtambo wa kuzalisha umeme, inaonyesha viwanda vikiwa na nyumba refu. Kwa upande mwingine, kuna nyumba inayotoa moshi. Kwa umbali, kuna miti mingi na barabara ya lami

Hili ni mtambo mkubwa wa kuchimba visima, unaotumika kwa shughuli za kuchimba mafuta, gesi au joto ardhi. Mtambo huu unaonekana kuwa na muundo imara na mrefu, ukiwa na vifaa kama vile korongo na majukwaa ya kufanya kazi. Inawezekana inatumikia katika mradi wa nishati, kama vile mradi wa joto ardhi mjini.

Hili ni kituo cha umeme, chenye transfoma kubwa. Kituo hiki kimetumika kusambaza umeme, na kinaonekana kuwa katika eneo la wazi. Chini ya anga ya buluu yenye mawingu meupe. Miundo ya chuma na nyaya za umeme zinaonekana wazi.

Hili ni shughuli ya ubomoaji wa majengo kando ya mto. Majengo haya yanabomolewa na mashirika ya usalama ya serekali ya Kenya kama sehemu ya agizo la kuondoa watu waliokuwa wamejenga kinyume cha sheria ndani ya mtaa thelathini kutoka kingo za mto ili kuzuia maafa zaidi kutokana na mafuriko.

Huu ni mandhari yenye miti mingi na anga la blue . Katikati kuna mti mkubwa usio na majani mengi, huku miti mingine yenye majani mabichi ikizunguka. Anga linaonekana wazi na ni safi. Kuashiria ni mchana.

Huyu ni korongo mweupe mwenye miguu mirefu, na mdomo pana kama kijiko, anaonekana akitafuta chakula mjini, akitumia mdomo wake kuchukua maji na kupata samaki wadogo au wadudu wa majini.

Hili ni eneo la makazi duni inaonekana kama makazi yaliyojengwa kwa haraka yenye nyumba ndogo zolizofungamana zilizotenganishwa kwa vifaa mbalimbali kama vile mbao na mabati katikati kuna mfereji wa mto mdogo unaoonekana kuwa wa maji machafu.

Huyu ni mnyama aina ya impala akitembea kwa ardhi iliyo wazi. Mnyama huyu ana pembe ndefu zinazopindika na manyoya ya rangi ya kahawia nyekundu huku sehemu ya chini ya tumbo na miguu ikiwa na rangi nyepesi. Nyuma ya impala kuna mandhari yenye kundi la mlima au majengo ikionyesha umbali.

Hawa ni simba wawili ndume wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi. Simba mmoja anaonekana akinguruma kwa nguvu huku mwingine akiwa amelala au ameketi karibu nayo. Simba hawa wanaonekana kuwa na manyoya marefu na mazito, hasa yule anayenguruma.

Huyu ni kifaru mdogo akuguzwa na watu kadhaa. Inaonekana kama ni katika programu ya uhifadhi wa wanyamapori au kituo cha kulea wanyama yatima ambapo wafanyakazi wanatumia kifaru huyu. Picha hii inawza kuwa imepigwa katika eneo kama vile hifadhi ya ya wanyamapori ya Nairobi.

Hili ni mazingira ya asili yenye miti mirefu na minene pande zote. Kuna njia ya barabara inaonekana kupita katikati ya eneo hilo lenye miti. Mwanga unaonekana kupitia kwenye miti kuashiria kuwa ni mchana.

Huyu ni tembo mkubwa akilishwa maziwa kutoka kwenye chupa na mtu moja. Tembo huyo amesimama karibu na mtu huyu, ambaye anaonekana kumpa maziwa kwa uangilivu. Nyuma ya tembo huyu na mtu kuna tembo wengine wachanga na kundi la watu wakiangalia.

Huyu ni kifaru mweusi akiwa amefungwa macho na anaonekana kuwa inchini ya uwangilizi wa watu kadhaa, labda wahifadhi wa wanyamapori au watalaamu wa mifugo. Kifaru huyu anaonekana amefunikwa kwa kitambaa chenye mchirizi wa rangi mbalimbali na kuna watu waliomzunguka.

Hii ni bustani inayoonekana kuwa ndani ya eneo lenye majengo, labda shule au jengo la ofisi, kwani kuna ukuta wa rangi ya manjano na jengo la buluu nyuma. Katika bustani kuna miti mirefu na wengine majani mengi ikitoa kivuli. Chini ya mti, kuna ardhi liyowazi na mimea midogo pamoja na mawe yaliyopangwa karibu na kitu kinachoonekana kama chungu au chombo.

Huyu ni ndege aina ya tai wa dhahabu. Tai huyu ana manyoya meusi au kahawia na rangi rangi ya dhahabu nyuma ya kichwa na shingo lake, ndio maana amepewa jina hilo. Ndege mkubwa na mwenye nguvu anayeweza kuruka haraka na hana uwezo mkubwa wa kuwawinda.

Hili ni eneo la makazi duni, ambamo kuna mabomba ya maji yaliyowekwa wazi ardhini. Pembeni mwa mabomba hayo kuna mifereji iliyojaa uchafu na maji machafu. Pia, kuna vibanda na watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Huyu ni ndege aina ya mwewe anayefanana na ngozi mdomo njano akiwa ametulia kwenye tawi la miti ndege huyu ana rangi ya kahawia na mdomo wake ni njano mandhari ya nyuma inaonyesha ni msitu.

Hawa ni vifaru wawili. Mmoja mkubwa na mdogo, wakila nyasi kwenye uwanja wenye majani marefu chini ya anga lenye mawingu, inayoashiria ni mchana, huku mlima zikionekana wazi nyuma yao.

Hili ni ziwa au bwawa lililofunikwa kwa kiasi kikubwa , na majani ya maua ya maji. Katika ziwa, kuna tawi kubwa la mti lililoanguka, likiwa limezama kidogo ndani ya maji. Nyuma ya ziwa, kuna msitu mnene au mimea mingi, ikionyesha mazingira ya asili na ya utulivu.

Huyu ni kifaru mweusi akitembea kwa njia ya udongo labda ndani ya hifadhi ya wanyamapori kama vile hifadhi ya kitaifa ambayo inajulikana kama hifadhi muhimu ya kifaru mweusi. Mandhari inaonyesha mimea asili na miti ikiashiria mazingira ya asili ya msituni au savannah .

Hivyo basi, mtu mmoja yuko, huku akikusanya taka zinazotiririka kutoka kwenye eneo hilo la maji yaliyoyeyuka karibu na macho. Mtu huyo hausiwa. Anaonekana akifanya kazi ya kusafisha mazingira ya eneo hilo kwa uangalifu.

Huu ni mto au mfereji unaopita kati ya kingo zenye udongo na mimea uku maji yakiwa yamechafuliwa na uchafu unaoelea. Upande mmoja wa mto unaonekana ardhi tupu au uliolimwa na upande mwingine una mimea mingi.

Huyu ni nyani, akiwa ndani ya uso wa waya. Akionekana kama yuko katika bustani ya wanyama, au mahali penye uzio. Nyani huyu, anaonekana akiegemea mkono wake, kwenye kidofu chake, akionyesha kutafakari, au huzuni.

Hili ni makazi duni au mtaa wa mabanda. Kuna nyumba zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali kama mabati na udongo zikiwa zimejengwa karibu na zinaonekana kuwa katika hali duni. Kuna eneo la ardhi tupu au lililofunikwa na vifusi ikionyesha mazingira au ukame wa ufuo.

Hii ni njia nyembamba yenye matope katikati ya makazi duni au vibanda. Paa ya nyumba hizo zimewekwa kwa mabati ya chuma yaliyo pinda na kuta zinazoonekana kujengwa kwa vifaa mbalimbali zikiwemo mbao na udongo. Mazingira yanaoonekana kuwa magumu na yasiyokuwa na miundombinu bora.

Huyu ni kifaru mweusi anayeshikiliwa na watu kadhaa karibu na gari la kijeshi. Ikiwezakana kwa madhumuni ya uhifadhi au matibabu. Kifaru huyo anaonekana ametulia, labda kutokana na dawa ya usingizi, huku watu wakimsaidia au wakimchunguza.

Huyu ni mtu anayetembea karibu na kifaru mdogo mwenye eneo lenye nyasi kavu. Mtu huyu amebeba blanketi au kitambaa chenye mistari mikubwa, ikiashiria kumshika huyo kifaru.

Hawa ni wanaume wanaopiga ngoma ndefu labda aina ya debe au ngoma ya kitamaduni akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni yenye urembo . Aanaonekana kuwa katika utendaji wa kitamaduni au densi huku kukiwa na watu wengine walio nyuma yake labda wakishiriki utendaji huo huo.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mwalimu akiwa na kundi la watoto wakipanda mti. Mwalimu ameshikilia mche wa miti na watoto wanazunguka. Miti huo imepandwa kwenye udongo. Mandhari ya nyuma ina majengo ya shule.

Hili ni uhifadhi wa mazingira. Kuna mbuni aliyesimama kwenye eneo la wazi inaonekana kuwa savana au eneo lenye mimea michache. Nyasi inaonyesha kukauka huku kwa umbali kuna milima.

Mazingira na usimamizi; Inaonyesha mtu amesimama karibu na uzio na nyuma yake kuna twiga. Twiga huyu anaonekana akila na kuna miti nyuma yake. Mtu huyo amevaa shati jeupe na suruali nyeupe na amebeba mfuko mweusi.

Uhifadhai wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha pundamilia akiwa amesimama. Pundamilia ni mnyama mwenye milia myeusi na myeupe, na ni miongoni mwa wanyama maarufu wa Afrika. Pundamilia huishi katika makundi na hula nyasi.

Hili ni kundi la tembo, wakiwemo tembo wadogo wenye rangi nyekundu ya vumbi katika mazingira ya asili kama vile hifadhi ya wanyama, ambayo inajulikana kuwa tembo wengi rangi nyekundu ya udongo.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwenye blanketi chini ya mti akiwa na mbwa karibu na yeye .Kuna kikapu cha pikiniki kilichokuwa wazi karibu naye. Inaonekana kama anafurahia au wakati wa kupumzika nje.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi inaonyesha mtu ameshika kichwa cha twiga. Twiga wengine wanaonekana nyuma yake na inaonekana kama wako katika eneo la wanyama pori. Mtu huyo anaonekana amevaa kofia na fulana ya rangi ya bluu.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha wanafunzi wawili katika mazingira ya kijijini. Mwanafunzi mmoja yuko karibu na kamera akitembea kwenye mlima mdogo huku mwengine akiwa mbali kidogo. Kuna kuku pia katika picha hili. Nyumba zinaonekana nyuma zikiwa na paa za mabati.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi inaonyesha twiga wawili wakila. Mmoja akiegemea juu ya mwingine huku kundi la watu likiangalia. Twiga ni mnyama warefu zaidi duniani na shingo zao ndefu zinaweza kufika majani ya miti mirefu.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha kundi la wanafunzi wakiwa wamesimama karibu na mti. Wengi wao wakiwa wameinua mkono juu. Wanafunzi hao wamevaa sare za shule na wengine wao wanashikilia ndoo zao.

Usafi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mti wa mshipa katika eneo la wazi la anga ya bluu. Mti huu una matawi yaliyoenea na shina kubwa. Mandhari ni kavu na kuna miti mingine michache kwa umbali.

Watu wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mfanyikazi akifunga bomba la maji kwa kutumia wretch bomba hilo lina rangi ya samawati na lina fletch na bolt . Mfanyikazi amevaa glove .

Gari la matatu au gari la usafiri wa umma mjini, likiwa limeengeshwa kando la barabara. Matatu hayo yana rangi ya buluu na nyeupe na yana number ya metro. Pia kuna number ya usajili ya gari ile ya KCY465N.Kuna watu wamesimama karibu na matatu upande wa kulia.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi katika jiji kuna mabasi ya abiria yalioegeshwa watu wanovuka barabara na pikipiki majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna nguzo ya taa ya isahra upande wa kulia.

Hii ni eneo yenye shughuli nyingi, labda kituo cha mafuta au steji ya matatu nchini. Kuna matatu kadhaa iliyokua imeegeshwa au yakisubiri abiria. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakisimama karibu na matatu hizo. Pia kuna majengo na mabango nyuma na anga linaonekana kuwa wazi.

Hili ni basi la abiria yenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kwenye sehemu ya mbele ya basi kuna mabango yenye nambari sabini na arubaini ambayo yanaweza kuashiria namba au njia ya nauli kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi mmoja wao akiwa amesimama mbele ya basi upande wa kulia.

Huu ni eneo wa kituo cha kinachoitwa kituo cha reli cha Pipeline. Kuna njia ya reli yenye majengo ya kituo na machukuakando yake. Pia kuna magari na watu wengi wakiwa karibu na eneo hilo. Baadhi yao wakiwa wanatembea au kusubiri kwenye reli na barabara iliyo karibu.

Hili ni eneo lenye shughuli mbalimbali ikiwemo watu kadhaa wanaotembea barabarani, wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine wakiwa na vitu mkononi. Gari la rangi ya chungwa linaonekana kama matatu au basi ndogo limesimama katikati. Majengo yanaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mijini. Kuna nguzo, na alama za barabarani zinazoonekana wazi.

HII ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa katika eneo la mjini. Sehemu ya mbele, kuna paa la gari jeupe, lenye ishara ya Taxi, juu yake. Nyuma ya gari hilo, kuna watu wengine wanaotembea majengo marefu na basi lenye Zavlali, limeandikwa upande wake.

Hili ni mandhari ya barabarani yenye magari kadhaa yaliyo simama ikiwemo mabasi madogo na matatu na majengo marefu upande wa kulia na kushoto. Kuna watu wanaonekana kutembea au kusimama karibu na magari.

Hili ni mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi ikiwemo matatu kadhaa zenye rangi mbalimbali na watu wakitembea au kusubiri. Kuna majengo nyuma na mandhari inaonekana kuwa ya mjini labda Nairobi au jiji jingine Kenya.

Hili ni usafiri la umma ambalo inaonyesha bango lenye maandishi juu na chini yake. Bango hili limefungwa kwenye nguzo ya taa na chini yake kuna watu wakitembea na magari yameegeshwa kando ya barabara. Inaonekana kama ni tangazo au ishara ya kuelekeza.

Hili ni eneo ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna gari ndogo aina ya matatu likiwa limezungukwa na watu kadhaa wanaotembea au kusimama karibu. Nyuma ya gari kuna majengo yenye mabango mojawapo likisomeka Nikon.

Huu ni mkutano wa barabara yenye magari na pikipiki, kuna magari kadhaa barabarani yakiwemo lori la bluu, basi la manjano na nyeupe na gari ndogo jeusi. Pia kuna pikipiki mbili zikiwa zimesimama karibu na ukingo wa barabara na waendesha pikipiki wamevalia kofia ngumu.

Hili ni makutano ya barabara yenye ishara za trafiki. Kuna ishara ya pembe tatu inayoelekea upande wa kushoto, ikionyesha gari au mwelekeo wa barabara. Pia kuna ishara ya pembe tatu, inayoelekea upande wa kulia, ikiwa na ishara ya watembea miguu.

Hii ni barabara kuu, yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili, kuna majengo marefu upande wa kulia, na kushoto, na pia kuna daraja, linaloonekana kwa umbali. Wanyama wachache, wanaonekana walichunga karibu na barabara, na kuna minara wa maji, upande wa kushoto.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi kama vile mabasi na magari madogo . Kuna watu wengi wanaotembea barabarani na wengine wamesimama wakiwemo maafisa wa trafiki au walinzi wenye sare za manjano. Majengo marefu yanaonekana pembe zote za barabara yakionyesha mazingira ya mjini.

Huu ni mandhari ya barabarani ambapo gari jeupe linaonekana kwa karibu mbele. Nyuma yake kuna gari lingine lenye ishara ya, taxi, juu ya paa lake. Mandhari pia yanajumuisha majengo na magari mengine yaliyopakiwa.

Haya ni matatu ya rangi ya manjano yenye maandishi express na mbele ikiwa imepakiwa na abiria na watu waliosimama karibu nao. Inaonekana kuwa ni eneo lenye shuguli nyingi, labda kituo cha mabasi au barabara enye watu wengi.

Hili ni mandhari ya mjini lenye shughuli nyingi. Kuna basi ndogo la abiria, maarufu kama matatu, likiwa limeegeshwa. Mlango wa watatu imefunguliwa na abiria wanaonekana ndani. Mwanamke amesimama karibu na matatu. Amevaa kofia na koti jeupe, anaonekana akizungumza kwenye simu au akishika ndevu zake. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye maduka mbalimbali.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi, iliyojaa magari mbali mbali kama vile, mabasi, magari madogo, na malori yakipita kwenye foleni. Kando ya barabara, kuna majengo marefu yanayoonyesha mazingira ya mjini yenye msongamano.

Huu ni barabara pana yenye njia nyingi ikiwa na magari yanayosafiri pande zote mbili. Kando ya barabara, kuna majengo mbalimbali na miti. Kwa umbali, upande wa kushoto kuna mnara mrefu wa maji unaoonekana wazi. Juu ya barabara kuna miundo ya juu inayofanana na madaraja au njia za juu.

Huu ni matatu yenye rangi ya kijani na manjano iliyopambwa kwa maandishi na majina mbalimbali. Matatu hiyo imesimama barabarani na watu kadhaa wanaonekana karibu nayo. Mmoja akionekana akivuka barabara karibu na vizuizi vya barabarani. Mandhari inaashiria shughuli za usafiri wa umma mjini hasa Nairobi ambapo matatu ni njia kavu ya usafiri.

Hili ni barabara kubwa lenye njia nyingi za magari ikiwa na magari mbalimbali yakiendeshwa. Kuna majengo marefu pande zote mbili za barabara na pia kuna miundombinu kama vile mnara wa maji na daraja la waenda kwa miguu linalovuka barabara.

Hili ni kituo cha basi, lenye shughuli nyingi. Kuna kundi la watu, wamesimama na kutembea barabarani, na mabasi kadhaa yameegeshwa kando ya barabara. Mabasi yanaonekana kuwa ya abiria, na baadhi yao, ina maandishi.

Hili ni usafiri la umma, inaonyesha basi la abiria ambalo linaonekana kuwa ni matatu likiwa limepambwa kwa rangi nyingi na michoro mbalimbali. Kuna watu wamesimama karibu na basi hilo, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya zambarau na mwengine amevaa shati jeupe.

Hili ni usafiri ya umma. Inaonyesha barabara kuu yenye magari yanaoyopita na daraja la watembea kwa miguu. Kuna watu wakitembea kando ya barabara hilo. Barabara ni wazi na inaonyesha mawingu ya buluu.

La uma inaonyesha barabara yenye magari mengi ikiwa ni pamoja na basi, gari na teksi ya abiria iliyoandikwa Namuga SACCO, pia kuna watu wengi wakitembea kando ya barabara ,jengo kubwa linaonekana nyuma ya magari.

Gari la usafiri la umma. Inaonyesha basi ndogo jeupe la abiria, linaloonekana kuwa usafiri wa umma. Basi hili limeegeshwa pembeni ya barabara na watu wengi wanaonekana wakitembea karibu nalo.

Usafiri la umma inaonyesha mandhari ya nchi yenye majengo marefu na watu wakitembea. Kuna mabasi kadhaa mekundu yanaonekana yakisimama katika eneo hilo. Watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli zao za kila siku. Mandhari kwa jumla inaonyesha shughuli nyingi za mji.

Hili ni rundo lenye mabomba makubwa meusi yenye bati yanayoonekana kuwa mabomba ya STV. Mabomba hayo yana sehemu ya ndani ya bluu na inaonekana kiasi kwenye ncha zao.

Hii ni sehemu yenye mashine za kutengeneza reli. Gari la treni lipo kwenye njia ya kutengeneza reli na wafanyakazi wapo karibu. Inaonekana kama shughuli ya ujenzi au matengenezo ya reli inaendelea. Eneo ni wazi na limepangwa vizuri, likionyesha kazi inaendelea.

Huu ni pampu ya maji unaojumuisha pampu ya umeme. Kuna injini ya umeme ya rangi ya chungwa na nyeusi ambayo inaunganishwa na mfumo wa mabomba. Kuna mabomba meupe yanayoonekana kuunganisha pambo, na labda mfumo wa kuuchukua au tanki la maji. Mfumo umewekwa kwenye fremu ya chuma inayotoa msaada na utulivu.

Huu ni tangi kubwa nyeusi la kuhifadhi maji yaliyowekwa juu ya paa la jengo. Limejengwa juu ya msingi wa matofali na linaonekana kuwa imara. Kuna pia nguzo ndefu uliosimama karibu na tangi labda kwa ajili ya antena au mfumo mwingine.

Huu ni lori jeupe lililobeba mizigo mingi. Limesimama kando la jengo refu la ghorofa. Lori linaonekana kua limejaa vitu vilivyofungwa au kufunganishwa, na nyuma yake kuna alama za usalama za rangi nyekundu na nyeupe au njano.

Huo ni lori la kijani kibichi linaloonekana kuwa la zamani likiwa limebeba watu na mizigo juu yake, juu ya lori kuna watu na mizigo kadhaa kuashiria kuwa lori hili linatumika kusafirisha bidhaa na abiria.

Hili ni eneo la ujenzi au eneo lililoendeleazwa kidogo, kuna ukuta wa matofali au saruji mbili na nyuma yake kuna majengo yasiyo kamilika au yanayoendelea kujengwa, ikiwemo jengo la ghorofa kadhaa na majengo mengine yenye paa anga ni safi na ni ya buluu.

Huu ni sehemu ya mfumo wa mabomba au tukio cha maji. Kuna tangi ina rangi ya blue na mabomba yaliyounganishwa pamoja na vali kadhaa. Kifaa hicho kinaonekana kuwekwa titi ya ukuta wenye rangi isiyokolea.

Huu ni mfumo wa mabomba uwezekano mkubwa wa mabomba ya maji au gesi. Inaonekana kuwa na mabomba kuu jeusi lililoshikwa na kishikilia cha bluu kilichoning'inia. Kuna vali mbili zinazounganisha na mabomba hilo. Moja yenye mpini wa rangi ya fedha juu na nyingine yenye mpini mwekundu chini.

Hili ni rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa kwenye eneo la wazi karibu na ukuta au jumba. Taka hizo zinaonekana kutawanyika kwote ardhini zikiwemo nguo huku na plastiki na vitu vingine vya nyumbani.

Uhifadhi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha eneo la biashara au duka lililo na ukuta za rangi ya samawati na mlango ya chuma. Kuna rafu zilizojaa chupa za maji na ngazi zilioelekea juu. Inaonekana kama eneo la ndani la biashara ndogo yenye ya kuuza maji.

Maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha mifereji na bomba kubwa jeusi likiwa ndani yake. Kuna pia mabomba mengine madogo yaliyokusanyikwa kando ya mfereji. Hii inaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa miundombinu.

Hili ni ukavu wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha bomba makubwa ya rangi jivu, yaliyotengenezwa kwa chuma au metali nyingine, yameekwa chini karibu na mti. Mabomba mengine yanaonekana kua yamezeeka au yana kutu, yakionyesha matumizi ya awali au uhifadhi kwa metablesi.